Hili ni soko au duka la zawadi, likiwa limejaa bidhaa za kitamaduni na ufundi wa mkono. Nguo zenye rangi nyingi, sanamu za wanyama, vito vya shingo, na vijiko vya mbao, zote zinaonyesha utajiri wa sanaa ya Kiafrika.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la nguo, zinazouzwa kwa bei maalumu, kama inavyoonekana kutoka kwenye bango la maximum price 500 cash .

Sehemu ya ndani ya duka la nguo lililojaa nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Nguo nyingi zimepangwa kwa makundi zikionyesha mkusanyiko mpana wa bidhaa za kuuza.

Mikanda mbali mbali ya ngozi ikiwa imening'inia kwenye rafu au stendi maalum ndani ya duka la nguo. Mikanda hio inarangi tofauti kama vile kahawia, nyeusi na bluu ikionyesha aina za bidhaa zilizopatikana.

Hili ni eneo la mapokezi au kaunta ya huduma kwa wateja ya duka nadhifu; lenye skrini kubwa juu inayoonyesha tangazo la mavazi au bidhaa za mitindo. Kuna pia chupa ya maji ya kunywa na baadhi ya bidhaa ndogo zilizopangwa kwenye kaunta.

Sehemu ya mbele ya duka ya mrp ikionyesha ishara yao iliyowashwa. Ndani ya duka, nguo mbalimbali zimetundikwa na kuonyeshwa, zikiwemo baadhi zilizowekwa kwenye mannequins .

Sehemu ya ndani ya duka, likiwa na rafu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali kama vile mikufu, pete, mabegi na kofia za maridadi. Kuna pia mabango ya matangazo yenye picha za wanawake wakiwa wamevalia kofia.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, ambapo koti na nguo zingine zimetundikwa kwenye reki. Kwa umbali, bango la punguzo la bei asilimia hamsini, inaonekana.

Hizi ni nguo nyingi zenye rangi na michoro mbalimbali zikiwa zimepachikwa kwenye rake ya nyuma ndani ya duka. Nguo hizi zinaonekana kuwa tayari kwa wateja kununua.

Mlango wa duka la nguo lenye madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha nguo mbalimbali ndani. Kwenye mlango huo, kuna bango linaloashiria no entry without a mask ikitoa tahadhari za kiafya.

Duka la nguo la Woolworths, lenye madirisha makubwa ya vioo, yanaonyesha mavazi na mapambo ndani. Duka hili liko sehemu ya jengo kubwa, labda maduka makubwa, na kuna mannequins zinazoonyesha ndani.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, linaonyesha rundo la tisheti zenye rangi mbali mbali zikiwemo zimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu za kamba na zinaning'inia. Nguo hizi zinaonekana kua mpya na tayari kwa mauzo.

Eneo la ndani la duka kubwa la nguo la kifahari, lenye nguo na viatu vilivyipangwa vizuri kwenye rafu na meza. Taa za kifahari zinaning'inia kutoka dari zikionyesha mazingira safi na ya kisasa.

Hili ni duka la nguo na viatu likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali, katikati kuna meza ya buluu yenye vitabu na kikokoto. Rafu hizo zimepangwa vizuri zaidi.

Sehemu ya mbele ya maduka mawili moja likiwa saloni ya nywele na lingine likiwa duka la nguo Budget Wear The ThriftShop likonyesha mavazi yalio pangwa nje. Watu kadhaa wanaonekana wakipita au kusimama mbele ya maduka hayo.

Hii ni duka la nguo na bidhaa za mitindo. Likionyesha mavazi yenye rangi mbali mbali yaliyopangiliwa vizuri. Pia kuna rafu zilizo na vikapu na baadhi nyengine ya urembo, zikionyesha mkusanyiko wa kipekee wa bidhaa.

Duka la nguo ambapo mannequinns nyeusi imevalia gunia la rangi ya miwani ya jua. Kuna rafu iliyojaa miwani ya jua mbali mbali nyuma ya mannequins hiyo.

Eneo la ndani la duka la nguo likiwa na rafu zilizopangwa vizuri zenye jeans na mashati mengi. Bango kubwa la, upto forty percent of selected items ,linaonekana juu likionyesha ofa maalum.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo au vifaa vya mitindo. Kuna mannequins zilionyesha nguo na kofia na rafu zilizojaa viatu na vifaa vingine.

Haya ni magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi. Gari la mbele likiwa aina ya toyota lenye namba ya usajili KBR 740Q na la nyuma ni subaru lenye namba KCH 539P . Watu wanaonekana wakishuka kutoka kwenye magari.

Hii ni gari aina ya Subaru yenye rangi ya kijivu cheusi, ikiwa imeegeshwa kwenye jua. Ina namba ya usajili ya Kenya KCQ 052X, na kwa nyuma kuna ukuta na ua.

Mwanamke ambaye anajaribu gari mpya ndani ya chumba cha maonyesho huku muuzaji akimsimamia na kumkabidhi funguo. Mwanamke huyu anaonekana kutabasamu kwa gari hilo.

Gari lenye rangi ya bluu iliyokolea na sehemu ya chini ya fedha ikiwa imeegeshwa kando ya barabara. Ina rack ya mzigo juu ya paa na magurudumu la akiba likiwekwa nyuma kuashiria kuwa gari hili linafaa kuwa safari za barabarani au kubeba mizigo.

Hii, ni aina ya gari ya Toyota Mac X ya rangi ya fedha. Ikiwa imeegeshwa kwenye eneo lenye pava mbele, ya kituo, cha mafuta, ina namba ya usajili ya Kenya.

Hawa ni watu watatu wakiwa kwenye chumba cha maonyesho ya gari. Muuzaji wa magari anawaonyesha wanandoa kompyuta ndogo ndani ya chumba cha maonyesho. Wote wanaonekana wakifurahishwa na wanatabasamu.

Hili ni gari kubwa la Landcruiser Prado lenye rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye charagwe. Gari hili lina namba ya usajili KDK 11R na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hili ni gari dogo jeupe aina ya suzuki likiwa limeegeshwa nje. Lina namba ya usajili KDH 980J na inaonekana liko katika hali nzuri.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari ikiwa imebebea magari kadhaa likiwemo gari jeupe la kubeba mizigo. Inakuonyesha huduma ya usafirishagi magari, mara nyingi hutumika kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni gari ndogo jeusi ilililosimama kwenye nyasi, likiwa na rimu za magurudumu zinazong'aa. Inaonekana kua katika eneo la wazi, labda kwenye soko la magari au maonyesho ya magari.

Gari la michezo jeupe likiwa limeegeshwa mbele ya kituo cha huduma za magari chenye mlango wa kioo. Neno service linaonekana juu ya bango na maelekezo ya approach slowly outdoor limeandikwa chini.

Gurudumu la gari likiwa na rimu zenye muundo wa kipekee. Sehemu ya gari na eneo la barabara au maegesho yanaonekana nyuma yake.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la aina ya SUV, ikiangalia kuelekea mbele kutoka nyuma. Viti vya nyuma vimekunywa, kuashiria nafasi kubwa ya mizigo au usafiri.

Sehemu ya ndani ya gari ya kisasa ambapo viti vyeusi vya ngozi vinaonekana wazi. Kuna pia paa la kioo ikionyesha mambo ya ndani ya kifahari na ya kisasa ya gari.

Mwanaume anasafisha gari jekundu lililovunjika kando ya barabara akitumia maji na brashi. Sehemu za mbele za gari zimeondolewa zikionyesha mazingira ya kukarakana au eneo la ukarabati.

Hii ni sehemu ya nyuma ya gari nyeupe likiwa limegeeshwa kando ya barabara. Kuna majengo na miti inayoonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya mjini.

Chumba cha maonyesho ya magari nchini Kenya chenye magari mapya yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga mwingi kuingia, akionyesha mazingira safi na ya kisasa ya soko la magari.

Gari la kifahari la rangi ya dhahabu ikiwa imeegeshwa kwenye chumba chake, mwanga mkali, labda ni chumba cha maonyesho ya magari. Muundo wa kisasa wa gari na mazingira ya kifahari yanaashiria anasa za bora.

Hili ni gari la kisasa la rangi ya kijivu aina ya KIA likiwa limegeshwa mbele ya lango lenye nakshi. Inaonekana kua kati hali nzuri likionyesha muundo wake wa mbele na taa zake zikiwaka.

Gari la kifahari limeegeshwa kwenye nyasi likiwa limezungukwa na miti mirefu. Inaonekana ni gari la kutumia nje barabara au kwa shughuli za kilimo au usafirishaji.

Hili ni rundo kubwa la viatu na sandali za kike zikionyeshwa sokoni baadhi ya viatu vina label ya bei ya shilingi mia tatu ni mandhari ya kuuza viatu.

Huyu ni mtu ambaye anachagua viatu vya aina ya sandals vilivyopambwa kwa shanga vilivyoning'inia kwa wingi kwenye fremu ya mbao. Hii inaashiria soko au duka la bidhaa za mkononi.

Hili ni soko la wazi likiwa na wanabiashara na wateja. Kuna bidhaa nyingi za kijani kibichi kama mboga za kijani zikiuzwa na hema kubwa limetumika kutoka kivuli.

Hili ni rundo la matango yaliokaushwa yanayotumika kama vyombo au kwa madhumuni mengine yakiwa yamewekwa kwenye ardhi yenye vumbi sokoni. Inaonekana ni baadhi za asili zinazouzwa.

Jumba la soko la jiji la Nairobi likiwa na kuta zilizopakwa rangi ya kuvutia zenye sanaa inayoakisi utamaduni na maisha ya Kenya. Jengo hili lenye rangi nyingi linasimama kando ya jengo refu na watu wanatembea mbele yake.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ikionyesha aina nyingi za mbogamboga na matunda. Pilipilihoho za kijani kibichi , matango, viazi, nyanya, na mboga nyingine nyingi zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Haya ni matunda mbalimbali yanayouzwa sokono, kuna maembe, parachichi, machungwa na matunda ya kiwavi yakiwa yamepangwa juu ya meza vizuri.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo mfuko yenye rangi nyingi iliyotengenezwa na ushanga na mfuko. Bidhaa hizi zimepangwa kwa umaridadi kwenye fremu za mbao.

Maua na miavuli miwili moja ya zambarau na nyingine ya bluu zikiwa zimepangwa kwenye kizuizi cha barabara huko Nairobi Kenya. Hii inaashiria uwepo wa wachuuzi wa au soko dogo la maua barabarani.

Soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali kama matunda na mboga, zikiwa kando na barabara chafu. Kuna watu wachache wanaotembea katikati ya barabara, na mabanda yamepangwa pande zote mbili.

Hili ni soko la wazi au barabara yenye wachuuzi wa bidhaa mbalimbali zikiwemo viatu vingi vilivyopangwa kwenye stendi. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi na magari na watu pita.

Soko lenye shughuli nyingi, likiwa na vibanda vingi vinavyojaa bidhaa za kitamaduni na za sanaa. Zikiwemo nguo, mapambo, na viatu. Watu wanaonekana wakitembea na kutazama bidhaa. Kuashiria biashara hai na utamaduni wa eneo hili.

Soko kubwa lenye paa refu. Lililojengwa kwa mtindo wa ajabu na madirisha mengi. Ndani yake kuna vibanda vingi, vinavyouza bidhaa mbali mbali, vikiwemo sanaa na nguo.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za matunda na mboga. Zilipangwa kwa wingi kwenye vikapu na meza. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara na wengine wakipita sokoni chini ya miavuli mbalimbali.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wachuuzi wamepanga bidhaa zao. Ikiwemo matunda na mboga mboga kando ya barabara huku wanunuzi wakipita. Anga ya hewa inaonyesha shughuli za kibiashara za kila siku katika soko.

Hili ni jengo refu la ghorofa lenye vyumba vingi vya kuishi. Lina balcony zenye matusi meusi ya chuma, na lina rangi ya kahawia na machungwa.

Hili ni jengo refu la gorofa likiwa bado halijakamilika lililojengwa kwa matofali ya saruji na kamba nyekundu juu ya jengo hili kuna bango lenye maandishi bienvenue subira flats.

Hii ni sebule kubwa iliyowazi na sakafu ya mbao inayongaa ina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha na kuelekea kwenye balcony .

Hili ni jengo la matofali na mawe na kuta zilizopakwa rangi ya zambarau na njano. Kuna bango lililoandikwa kwenye roshani likisema house to rent , ikionyesha vyumba vya kupangisha.

Jengo la kisasa lenye ghorofa kadhaa likionyesha ishara za TO LET linalopangishwa .Jengo hili lina nembo la biashara kama omega mabati na miale mabati ikionyesha kuwa linatumika kwa biashara na makazi.

Hili ni bango la orodha ya vyumba vya jengo lililoitwa, kose heights, ikionyesha mpangilio wa sakafu mbalimbali. Bango hili linaonyesha namba ya vyumba kutoka ghorofa ya chini hadi ghorofa ya saba.

Bango kubwa la matangazo ya jengo jipya la Highway Heights Kileleshwa. Linalopatikana Kilimani Nairobi. Bango linatangaza ofisi za Grade A, zenye huduma za kisasa, zinazopatikana kwa ajili ya kuuzwa au kupangishwa.

Jengo la ghorofa nyingi lenye usanifu wa kisasa likichanganya kioo na kuta za rangi ya manjano na kijivu. Majengo ya karibu na anga la buluu yanaashiria eneo la mjini, labda jijini Nairobi, lenye ukuaji wa miundombinu ya makazi au biashara.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi likiwa na madirisha mengi ya vioo vinavyong'aa na balconies . Anga ni la samawati lenye mawingu meupe linaonekana likifunika jengo hilo.

Nyumba za kisasa zilizojengwa kwa mtindo mmoja zikiwa na kuta za rangi ya njano na kijivu pamoja na paa la matofali mekundu. Ziko katika mtaa mpya wenye barabara safi na bustani ndogo.

Mandhari pana ya jiji yakiwa na majengo mengi yaliyo songamana na miundo mbinu mbali mbali. Mto uko katika jiji na anga liina mawingu meupe meupe.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi likipaa angani chini ya anga la blue likiwa na madirisha na balconies zilizopangwa vizuri.

Hili ni jengo lenye muundo wa kisasa, lina paa la kioo linalo ruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Dirisha na milango, zimetengenezwa kwa chuma kilichopinda, zikionyesha usanifu wa kipekee.

Hii ni nyumba zuri ya kifahari, yenye kuta za matofali na paa jekundu, ikiwa imezungukwa na bustani ya kijani kibichi iliyopambwa vizuri. Njia ya matofali inayoelekea mlangoni, na anga lina wingu jeupe.

Eneo la ardhi tupi mbele likiwa na majengo mawili yaliyojaengwa kwa matofali yenye rangi ya machungwa upande wa kushoto na katikati anga lina mawingu meupe yalitawanyika chini ya jua kali.

Majengo yasiyokamilika au yaliyotekelezwa yakitenganishwa maua ama mabati yenye kutu. majengo hayo yanafanana na majengo ya makaazi lakini yanaonekana kutokamilika.

Bango la tangazo la mali isiyohamishika la Symphony Residence huko Lavington likitangaza mauzo kuanzia $40,000. Chini ya bango kuna namba ya simu na anwani ya tovuti ya vaal estate .

Mtaa wa makazi wenye nyumba za kisasa na za kifahari, zilizojipangwa pande zote mbili za barabara. Zina rangi za kijivu na maridadi zikiwa na milango ya chuma na mimea ya kupendeza inazunguka.

Rafu kubwa katika duka la rejareja zimejaa mayai yaliyo pakiwa kwa wingi yakionyesha bei tofauti. Hii inaonyesha wingi wa bidhaa na urahisi wa kupatikana kwa mayai kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa yenye rafu zilizojazwa bidhaa mbali mbali, zikiwemo pakiti nyingi za unga. Taa za dari zinang'aa na kuna ishara ya neno Flo linaonekana kwa umbali.

Hii ni njia ndefu ndani ya duka yenye rafu zilizojazwa nguo za watoto zilizofungashwa upande mmoja na nguo zilizoning'inia upande mwingine. Taa za dari zinang'aa vizuri eneo lote la biashara.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa sehemu inauza mikate na keki huku rafu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Ishara za bread and cake , grains na dairy zinaonekana zikining'inia juu ya sehemu husika.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, iliyojitolea kwa vifaa vya mazoezi, na bidhaa za michezo . Treadmills na baiskeli za mazoezi zimewekwa kwenye zulia, la kijani linalofanana na nyasi. Huku rafu zikiwa zimejaa vinywaji na bidhaa nyingi za michezo.

Hili ni duka kuu linalouza bidhaa mbali mbali vikiwemo vyakula mbali mbali. Kuna mpishi pale anavalia barakoa pamoja na mavazi mengine ya kudumisha usafi akiwasubiri wateja ili waje awauzie bidhaa hizo.

Kashia akiwahudumia wateja kwenye kaunta ya malipo ya duka kubwa au duka la viatu huku kukiwa na vizuizi vya plastiki kwa ajili ya usalama.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa likiwa na rafu za stendi zimepangiwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbali mbali kama matunda, jam na mikate. Wakifanya kazi wateja wachache wanaonekana wakitembea ndani ya duka hili lililopambwa na mimea.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la kisasa iliyojaa bidhaa mpya zilizopangwa vizuri, ikionyesha wazi sehemu ya hotdog na bakery . Nyuma yake inaonesha huduma mbali mbali zinazotolewa.

Hii ni sehemu ya mikate na vitafunio, katika duka kubwa. Ikiwa na biskuti, muffins , na bidhaa nyingine za kuoka, zikipangwa kwenye rafu. Bidhaa zimefungwa vizuri na kuonekana kuvutia wateja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja, duka la idara likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Sehemu ya viatu na nguo inaonekana mbele huku wateja wengine wakiendelea na unuzi wao.

Sehemu ya ndani ya duka, iliyo na kasha la kuonyesha keki na bidhaa nyingine za kuoka zinazouzwa. Kuna aina nyingi za keki, mkate na keki ndogo zilizopangwa vizuri kwa ustadi.

Huu ni mlango wa kuingilia katika duka kubwa la carrefour. Ndani yake kuna kounti za malipo na bidhaa zilizopangwa vizuri zikingoja wateja kuingia ili kununua.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo matunda mengi kama tufaha ya kijani na nyekundu yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kwenye safu ya mbele mkokoteni wa ununuzi umejaa bidhaa mbalimbali.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyokuwa na nyama safi ndani yake. Nyama mbali mbali ikiwemo ya mbuzi, imepangwa vizuri kwa bei zake. Zimeonyeshwa tayari kwa wateja, ili waweze kununua.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa, iliyojaa machungwa na tufaa zilizopangwa vizuri. Inaonyesha wazi bidhaa mbali mbali, na matangazo ya duka hilo, ikionyesha mazingira ya ununuzi.

Rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa za maziwa, ikiwemo mchinji na maziwa yaliyopakiwa katika duka kubwa la kisasa. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye jokofu kubwa ili siziharibikie zikiwa safi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye sehemu mbalimbali kama vile matunda, mbogamboga na bidhaa za maziwa. Rafu zimejaa bidhaa na kuna wateja wachache wanafanya ununuzi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa likiwa na rafu zilizopangika vizuri zikijaa pipi na baadhi nyingine za mtafunio. Kuna bango la Clearance likionyesha punguzo la bei na kauta ya malipo inaonekana kwa mbali.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Wateja na wafanyakazi wanatembeatembea kwenye sehemu mbalimbali za duka huku wakishughulika na kazi zao.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Kuna rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna vinywaji, juice na vitu vingine vya chakula vikiwa vimepangwa vizuri.

Sehemu ya nje ya duka la Foodplus lenye kauli mbiu, more than just food , zaidi ya chakula. Ndani ya duka kuna muuzaji au mfanyakazi anayehudumu, na bidhaa mbali mbali zinaonekana kwenye rafu.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la bidhaa za watoto na akina mama zikiwa zimepangwa kwenye rafu ndefu kwa ustadi mkubwa ikionyesha aina ya bidhaa zinazopatikana.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa, ikiwa rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za usafi wa nyumba na binafsi. Zikiwemo sabuni, dawa za meno na karatasi za choo. Bango kubwa lenye neno "Clean Shelf" inaonekana upande wa kulia.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa za kiteknolojia na vifaa vya nyumbani zikiwemo mashine za kufulia na madish washer zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa juu kuna skrini kubwa za matangazo zinaonyesha bidhaa mbalimbali.

Foleni ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali ndani ya duka kubwa au maduka makubwa njia kati kati ya rafu inaonekana wazi ikionyesha nafasi ya kutosha kwa wateja kununua bidhaa

Sehemu ya duka kubwa la Carrefour nchini Kenya iliyojaa bidhaa mbalimbali kwenye rafu ndefu. Sehemu hii inaonekana kuwa na vifaa vya kuchezea na bidhaa za watoto ikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana kwa wateja hapa Kenya.